Hii ni transfoma ya umeme iliyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao ukiwa na nyaya nyingi zikielekea pande mbalimbali.

Jengo la ghorofa lenye kuta za matofali mekundu na madirisha ya buluu likiwa limezungukwa na fence ya chuma yenye mlingoti minene. Kuna nguzo za umeme na transformer mbele ya jengo hiyo na barabara ndogo inaonekana chini.

Majengo makubwa yenye minara ya kupoeza inayo toa mvuke mwingi ikionyesha mchakato wa kuzalisha nishati safi . Miundo mbinu ya nyaya za umeme na ubarabara pia inaonekana ikivuka mandhari ya milima na mimea.

Bwawa la maji au kituo cha kudhibiti mtiririko wa maji chenye muundo mkubwa wa saruji na chuma kikiwa kimejengwa juu ya maji yanayoonekana kuwa na matope. Kuna jengo dogo nyeupe upande wa kulia.

Jengo refu, lenye paa la kijani kibichi mbele, na nyuma yake kuna nguzo kubwa za umeme. Mbali zaidi, kuna safu ya miti, na kisha eneo tambarare linaloonekana kuwa shamba, au ardhi ilio wazi, chini ya anga yenye mawingu mepesi.

Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ukiwa umesimama kwenye eneo lenye miti na milima kwa mbali. Waya za umeme zinaonekana zikibeba mipira ya rangi nyekundu na anga lina mawingu meupe.

Nguzo kubwa ya umeme ya chuma imesimama wima. Chini ya nguzo, kuna wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia kofia ngumu za usalama na fulaya za usalama zenye rangi ya manjano.

Kituo cha kupoza umeme, chenye ya miundo mikubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme, zinazopitisha umeme wa juu. Vifaa mbalimbali vya umeme vimepangwa chini ya miundo hiyo, na chini kuna kokoto. Anga lina mawingu, kuashiria hali ya hewa isiyo na jua kali.

Kiboko akiwa amesimama kwenye udongo wenye unyevu labda katika hifadhi la wanyama au mazingira yake ya asili. Sehemu ya majani inaonekana mbele.

Mazingira yaliyochafuliwa sana na rundo kubwa la takataka ikiwa limetupwa kando ya mto mdogo. Nguruwe wawili wanaonekana wakitafuta chakula kwenye takataka hizo. Nyuma kuna makazi ya watu yaliyojengwa kwa udongo.

Rundo kubwa la taka za plastiki hasa mifuko ya plastiki zilizotupwa kando ya mto. Mwanamke mmoja anaonekana akishughulika na taka hizo, labda akikusanya taka au kutafuta vitu vinavyoweza kutumika tena.

Athari za mafuriko katika eneo la makaazi duni. Mto umejaa maji ya kahawia yaliyofurika na nyumba za mabati zimezingirwa na maji zikionyesha uharibifu mkubwa. Mtu mmoja ameketi kwenye meza iliyopinduka akionyesha kutokuwa na matumaini.

Mamba mkubwa akiwa amechovya nusu ndani ya maji yenye rangi ya matope karibu na ukingo wa ziwa au mto sehemu ya nchi kavu yenye udongo na matope inaonekana mbele. Mbali nyuma kuna maji zaidi na mandhari ya miti.

Kundi la pundamilia katika mbuga au eneo la wazi lenye nyasi ndefu zilizokauka. Pundamilia wawili wako mbele wakitazama kamera na wengine wengi wanaonekana nyuma.

Twiga watatu wamesimama kwenye eneo la udongo mwekundu ,wakizungukwa na vichaka na miti ya kijani kibichi.

Twiga akichungulia juu ya uzuio wa chuma kichwa chake kikiwa karibu na kamera na asili ya miti na nyasi inaonekana nyuma inaonekana kama twiga huyu yuko katika eneo la wazi.

Kundi la punda milia wakivuka barabara ya udongo kwenye eneo la wazi yenye nyasi na vichaka ,huku mandhari ya mbele yenye miti na anga pana ikionekana nyuma.

Paa wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu, huku mmoja akiangalia moja kwa moja kwenye kamera, na mwingine akiangalia pembeni. Nyuma yao Kuna vichaka na miti ya kijani kibichi.

Mandhari ya asili yenye mto au bwawa dogo la maji ya rangi ya udongo. Upande wa kushoto kuna miti na vichaka na nyuma kuna msitu nene unaopanda mlima.

Sanamu ya ukumbusho yenye wanajeshi watatu, imesimama kwenye jukwaa la mawe. Juu ya jukwaa kuna pamba jeusi lenye maandishi na miaka. Ikionyesha uwezekano wa kuwa ukumbusho wa vitu.

Gari la rangi ya fedha likiendeshwa kwenye barabara kuu. Nyuma ya gari, na barabara, kuna daraja refu la reli, au barabara linalopita umbali mrefu. Mandhari yanaonekana kuwa kavu, na ya wazi.

Kundi la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi nyeupe na kahawia wakinywa maji kutoka kwenye bomba. Maji yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye bomba la chuma na kuelekea kwenye mazingira yenye udongo huku baadhi ya ng'ombe wakishika vichwa vyao chini.

Rundu kubwa la taka za plastiki ikiwemo chupa na mifuko zikiwa zimetapakaa chini ya anga lenye mawingu. Nyuma kuna miundo kama ya viwanda na miti michache.

Kundi la wanafunzi, baadhi wakiwa wamevalia sare na watu wazima wawili wakiwa wamesimama kwenye bustani au uwanja wenye nyasi. Kuna miche mingi ya miti iliyopangwa kwenye mifuko midogo ya plastiki nyeusi. Ikionyesha tukio la upandaji miti au elimu ya mazingira.

Rundo kubwa la taka na uchafu katika eneo la makazi duni ,ambapo kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na kuta za udongo kuna mtu anayeonekana akitembea katikati ya nyumba hizo ,anga linaonekana kuwa jeupe na kuna miti michache mbali.

Eneo chafu lenye vumbi, mwanaume mmoja, anatumia jerican ya njano kumwaga maji kutoka chemichemi au shimo ndogo huku mwingine akichuchuma chini karibu na maji.

Rundo kubwa la chupa za plastiki zilizobanwa na kufungwa zikiwa zimetengeneza njia katikati. Huu ni mkusanyiko wa taka za plastiki, labda katika kituo cha kuchakata taka au dampu. Mbali kidogo, kuna jengo na mtu aliyesimama kuashiria shughuli za binadamu katika eneo hilo.

Kifaru watatu wakijichunga kwa amani kwenye nyasi ndefu. Huenda wakiwa katika mbuga ya wanyama au hifadhi nchini Kenya. Nyuma yao, daraja refu la reli linaonekana likivuka mandhari.

Duma akitembea kwenye nyasi za kijani. Mwili wake una madoa meusi. Nyuma yake kuna magogo ya miti yaliyolala chini. Duma huyu anaonekana akitembea taratibu akionyesha uzuri wake wa asili.

Kobe anatembea kwenye arthi yenye nyasi na udongo. Kobe huyu ana ganda lenye muundo wa kipekee na rangi za kahawia na nyeusi. Anaonekana akiwa nje.

Mto uliochafuliwa na taka mbali mbali, ikiwemo plastiki na vitambaa, vikiwa vimetupwa ndani na kando kando ya kingo za mto .Nyuma ya mto Kuna majengo makubwa, magari na mabasi.

Bwawa au daraja lililopita juu ya mto. Maji ya mto yanaonekana yakibubujika kwa nguvu kutoka chini ya daraja yakitengeneza maporomoko madogo na povu. Miti mirefu inaonekana pande zote ikionyesha mazingira ya asili.

Jengo kubwa la kihistoria lenye mnara mrefu wa saa na bendera ikipepea juu. Inaonekana kuwa jengo muhimu la umma. Likiwa limezugukwa na eneo la kijani kibichi. Maegesho ya magari na barabara. Mnara huu ni ishara maalum ya Nairobi Kenya.

Twiga anakaribia jukwaa la mbao ambapo watu wawili, mwanamke na mwanaume wanasimama. Wote wanaonekana kutabasamu na kufurahia uwepo wa twiga.

Kundi la punda milia wakivuka barabara ya udongo kwenye hifadhi ya taifa ya Nairobi. Nyuma yao, kuna mandhari ya nyasi kavu na mbali kabisa majengo ya jiji yanaonekana.

Eneo la makazi duni lenye takataka nyingi na nyumba zilizoekwa kwa mabati. Wanaume watatu wanaonekana kwenye picha ,mmoja ameketi akishika kitu kinachofanana na kipato, mwingine amesimama na kijana mdogo ameinama akishughulikia kifurushi.

Kundi la tembo linaonekana wakiwemo tembo wazima na watoto wachanga. Watoto hao wana rangi ya udongo mwekundu.

Bwawa limezungukwa na miti mirefu na kijani kibichi. Maji ni meusi na yanaakisi anga lenye mawingu meupe. Maji yanaonekana tulivu sana yakitengeneza taswira ya misitu na anga kwenye uso wake.

Tembo mdogo anaonekana akitupa tope hewani kwa kutumia mkonga wake na vumbi la tope likiwa limemfunika kichwa na mgongo wake. Anasimama kwenye ardhi yenye tope jekundu na mawe. Nyuma yake kuna watu wawili waliovalia sare za kijani kibichi na miti inaonekana nyuma yao.

Swala Pala mwenye pembe zilizo jipinda ameinamisha kichwa chake akila majani. Ana manyoya ya kahawia nyekundu mgongoni na umbo jeupe. Pembe zake ni ndefu na maridadi. Amesimama kwenye eneo la nyasi la kijani kibichi na udongo kavu.

Vifaru wawili wanavuka barabara ya vumbi katika mazingira ya wazi. Kifaru aliye mbele anaonekana wazi akiwa na pembe moja kubwa. Kifaru mwingine anaonekana sehemu yake ya nyuma akimfuata mwenzake. Barabara inajipinda kupitia nyasi kavu za kahawia na kijani kibichi. Kwa umbali kuna miti na vilima vinaonekana.

Twiga mrefu mwenye manyoya anatembea karibu na gari jeupe la safari kwenye barabara ya vumbi. Twiga yuko upande wa kushoto wa gari akionekana akivuka barabara. Gari hili linatairi la ziada lililowekwa nyuma. Mandhari nyuma yanaonyesha uwanda mkavu wenye nyasi za kahawia. Kwa mbali majengo ya jiji yanaonekana.

Twiga amesimama katika eneo lenye nyasi na vichaka vingi vya kijani. Ana rangi ya kahawia na madoa meupe yanayofunika mwili wake wote. Ana shingo ndefu pia. Mandhari ya asili ya nyuma yake yanaonyesha mazingira ya wazi ya savannah.

Twiga wawili wako kwenye uwanja wenye nyasi na vichaka. Nyasi nyingi zilizokaushwa na baadhi ya mimea yenye maua ya manjano yanaonekana chini. Kwa umbali sana mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanaonekana wazi.

Fuko ya bahari inayoenea mbele ikiwa na mchanga mweupe na maji ya bahari yenye kina kifupi yanayoelekea bahari kuu. Sehemu kubwa ya fuko inaonekana kuwa na maji kidogo sana na kuna mchanga unaoonekana wazi katikati. Kwenye upeo wa macho kuna mistari ya miti ya kijani inayopakana na bahari. Anga ni ya samawati ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Simba jike ameketi katikati ya nyasi ndefu, macho yake yakitazama mbali. Rangi yake ya kahawia inalingana vyema na mandhari ya asili. Nyasi zinazomzunguka zinaonekana kavu na ndefu. Nyuma yake kuna milima yenye rangi ya samawati hafifu, vinavyopotelea mbali kwenye upeo wa macho. Mwanga wa jua unamwaangazia ukionyesha umbo lake la kifahari.

Chui mwenye madoa meusi na kahawia akiwa karibu na kingo ya bwawa dogo la maji. Nyasi ndefu za kijani kibichi zimezunguka pande zote za bwawa. Juu ya chui, kuna gogo kubwa la mti lililonyooka likitoa kivuli. Nyuma ya chui kuna waya na jengo dogo.

Kundi la swara wa Impala wako chini ya mti mkuwa usio na majani. Swara hawa wana rangi ya kahawia nyekundu na wanaonekana wakiwa wametawanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi kavu na kijani.

Simba jike amelala ndani ya uzio wa waya. Simba huyo ana manyoya ya kahawia iliyokoza na macho yanayoelekeza mbele kwa umakini. Nyuma yake kuna ardhi ya udongo mwekundu na mazingira yenye kivuli.

Twiga amesimama karibu na mtu kwenye jukwaa la kutazamia wanyama. Mtu amesimama upande wa kulia, akiwa amevalia nguo za kawaida na mfuko mdogo wa bega. Kuna kingo za chuma za jukwaa mbele yao. Mbali, twiga mwingine anaonekana katika msitu wenye kijani kibichi.

Kundi la watu wakiwa karibu na basi ndogo la abiria lenye milango wazi. Wengine wamesimama na wengine wamekaa. Watu kadhaa wamebeba mabango ,majengo ya jiji yanaonekana nyuma.

Mabasi mawili ya abiria ya metro trans, yaliyokuwa yameegeshwa barabarani. Mabasi yote mawili yanafanana kwa muundo na rangi. Watu wanaonekana wakitembea karibu na mabasi. Na mandhari ya miti na majengo yanaonekana nyuma.

Shughuli nyingi katika kituo cha treni cha Pipeline Railways Station huku Nairobi. Watu wanaonekana wakisubiri au wakitembea karibu na mabasi na matatu yaliyosimama barabarani. Kuna njia za reli zinazoonekena upande wa kulia na jengo la kituo.

Matatu yenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu jijini Nairobi. Kuna watu wanatembea karibu na matatu hilo na mabasi mengine yameegeshwa mbali.

Mabasi mawili ya abiria yenye rangi tofauti moja zambarau na jingine njano na kijani . Wanaume kadhaa wamesimama karibu na mabasi hayo. Mmoja akionyesha kwa kidole na ishara ya namba 46 inaonekana. Likiashiria njia ya mabasi haya. Mandhari ya miti na majengo yanaonekana nyuma.

Vituo vya Total Energies na mabasi nyingi ya abiria yaliopaki karibu na kituo hicho cha mafuta. Baadhi ya matatu yanamabango yanayoonesha majina ya maeneo kama Kangema, Njumbi na Gacharageini. Watu kadhaa wamesimama wakisubiri au wakiingia na kutoka kwenye magari.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini, labda soko au kituo cha mabasi. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kubeba mizigo. Na kuna basi la buluu lenye ujumbe "In God we trust". Na maelezo ya njia mbalimbali. Majengo ya jijini yanaonekana nyuma.

Msongamano wa magari barabarani yakiwemo basi la rangi ya njano na matatu nyeupe yenye namba ya usajili KAY 902X, na nembo ya Embassaya sacco. Majengo ya jiji yanaonekana nyuma na kuna uzio kando ya barabara.

Kundi la magari ya abiria yaliopakiwa, baadhi yakiwa na mabango yanayoonesha Kukena Sacco na maeneo kama Nakuru city direct na Karatina, Nyeri direct. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi katika mji, ikiwa na magari mengi, ikiweno mabasi na matatu, yaliyosimama kwenye foleni. Watu wanaonekana wakingoja usafiri au kutembea kando ya barabara.

Barabara yenye msongamano wa magari jijini, yakiwemo mabasi na magari madogo. Watu wanatembea kando ya barabara huku majengo na miti ikionekana nyuma. Inaashiria shughuli za kawaida za jiji.

Makutano yenye shughuli nyingi jijini labda Nairobi ambapo kuna msongamano wa magari mbalimbali kama vile mabasi ,magari madogo na pikipiki askari wawili wa trafiki wamevalia sare za njano wanadhibiti magari barabarani.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Katikati kuna basi la kijani kibichi la Runa Sacco lililoelekea mbele na magari mengine pamoja na pikipiki. Watu wanatembea na kufanya shughuli zao kando ya barabara.

Mtazamo kutoka ndani ya gari ukiangalia barabara kuu yenye magari machache. Kando ya barabara kuna mandhari ya kijani kibichi yenye miti na mabango ya kutangaza, na baadhi ya majengo yanaonekana mbali.

Eneo la shughuli nyingi jijini Nairobi .Watu wengi wanaonekana wakitembea ,na kupanda basi la rangi ya buluu na manjano, huku majengo marefu na miti ya kijani kibichi , ikionekana nyuma.

Shughuli nyingi inayoonyesha basi la abiria au matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Basi hili linaonekana kuwa na grafiti na imepakwa rangi ya zambarau ikionyesha utamaduni wa matatu jijini Nairobi. Watu wanaonekana wakitembea kwenye barabara wengine wamesimama karibu ya basi.

Mandhari ya mjini yenye majengo marefu na magari. Mabasi na matatu yamepaki barabarani na kuna bango la Nyena Sacco Nyahururu Direct kwenye moja ya majengo.

Matatu iliyopakwa rangi ya kijani na njano ikiwa imesimama kando ya barabara ,ikiwa na abiria wengine wamesimama karibu kuna majina ya njia mbalimbali yaliyoandikwa mbele ya gari.

Msongamano mkubwa wa magari ya aina mbalimbali barabarani na majengo na miti inaonekana nyuma, watu wachache wanatembea kando ya barabara.

Barabara kuu yenye njia nyingi, ikiwa na magari machache yanayopita. Juu ya barabara, kuna daraja la kisasa la kupitia kwa watembea kwa miguu. Na mandhari ya miti na anga yenye mawingu inaonekana nyuma.

Eneo lenye shughuli nyingi jijini Nairobi, likiwa na mabasi mengi ya abiria. Baadhi yamepambwa na michoro kama basi la mwana lenye namba KDP 568Z. Kuna umati wa watu wakitembea na kusimama na maafisa wa polisi wengine wanaonekana.

Kituo cha mabasi au eneo la maegesho ya magari ya umma. Kuna mabasi mengi yenye rangi tofauti kama vile buluu na njano na mengine yana michoro ya kuvutia.

Barabara kuu pana na yenye njia nyingi za magari, ikiwa na magari machache yanayo safiri pande zote mbili. Kuna miti na mimea kando ya barabara pamoja na alama za barabara na nguzo za taa.

Barabara yenye shughuli za magari ambapo pikipiki linalifuata gari ndogo la rangi ya chungwa. Juu ya barabara kuna daraja la kijani kibichi ya watembea miguu, kando ya barabara kuna mabasi, na mbali kidogo kuna jengo kubwa lenye alama ya hospitali, kuashiria kuwa ni eneo lenye miundombinu ya mjini.

Mwanaume anayeonekana kuwa kondakta au dereva wa matatu akiwa amevaa shati jekundu na amesimama karibu na matatu nyekundu iliyopakwa rangi mbalimbali. Mlango wa matatu uko wazi na abiria wanaonekana ndani.

Msongamano wa magari ya usafiri wa umma hasa matatu zikiwa zimesimama kwenye kituo. Nyuma yake kuna majengo ya makazi na miti, kuashiria kuwa hili ni eneo la mijini lenye shughuli nyingi za usafiri na makazi kama vile Nairobi.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na watu, labda katika jiji kama Nairobi. Kuna mabasi, malori na magari mengine yakiwa kwenye foleni ya magari. Majengo marefu yamejengwa kando ya barabara.

Mabasi mawili yakiwa yameegeshwa barabarani, labda kwenye kituo cha mabasi au karibu na soko. Basi la mbele lina rangi ya kijani na limeandikwa Perfect na lina mizigo iliyofunikwa juu. Watu wanaonekana wakitembea karibu na mabasi hayo. Huku majengo yakionekana nyuma.

Basi liliopakwa rangi nyekundu, na limepambwa kwa mchoro ya kuvutia ikiwemo picha kubwa ya simba nyuma. Matatu haya ni njia maarufu ya usafiri wa umma nchini Kenya.

Msongamano wa magari na watu barabarani huku maafisa wa trafiki wakiwa kazini kuyangoja magari na watembea kwa miguu. Kwenye kona, kuna kundi la watu wamesimama na mabasi kadhaa yakiwa yameegeshwa. Inaonekana kama mkutano ya barabara yenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi.

Mabasi mawili madogo, yakiwa yameegeshwa barabarani. Yakiwa yamepambwa kwa rangi na michoro mbalimbali. Kuna watu wanatembea karibu na mabasi hayo na nyuma kuna maduka na majengo ya mijini.

Basi la kisasa wa umma la City Hoppa Next likiwa limeegeshwa barabarani, jijini Nairobi, labda likipakia au kushusha abiria. Basi lina rangi ya kijani na nyeupe. Watu wengi wanaonekana wakitembea karibu na basi na magari mengine yameegeshwa kando ya barabara.

Eneo yenye shughuli nyingi mijini likionyesha kituo cha usafiri wa umma. Gari la abiria au matatu limesimama katikati likizungukwa na watu mbalimbali ishara za sacco na maelekezo ya njia kama Kiria Ini, Othaya Express zimeonekana wazi.

Pilka pilka za barabara kuu jijini Nairobi ikiwa na magari mengi ikiwemo mabasi na teksi. Watu wanavuka barabara na kutembea kwenye kando kando ya barabara huku maafisa wa trafiki wakiwa wamesimama kwa sheria kwani eneo lenye shughuli nyingi za biashara.

Barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na ishara tahadhali kwa watembea kwa miguu. Magari mbalimbali yamejaa barabarani, ikiwemo lori la kuchanganya saruji, gari ndogo na mabasi. Kuna watu na pikipiki pia, ikionyesha pilikapilika za jiji la Nairobi.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari ya abiria yakisonga polepole katikati ya jiji. Matatu mbili yanaonekana wazi mbele, moja ina itwa Veteran na nyingine Moana ikiwa na michoro ya kuvutia. Watu wanatembea karibu na magari yao huku wengine wakiwa wamesimama pembeni mwa barabara. Kuna majengo marefu na miti mingi ya kijani kibichi upande wa kushoto.

Basi maarufu kama matatu nchini Kenya limeegeshwa barabarani. Gari hili lina rangi nyeusi na rangi ya chungwa likiwa na michoro na maandishi mengi yanayohusiana na chapa ya Vans na Twins. Mlango wa abiria uko wazi na kuna mtu amesimama karibu na mlango huo. Nyuma yake kuna majengo marefu.

Bomba likimwaga maji mengi kwa nguvu na maji hayo yakitua kwenye mimea ya kijani kibichi na kutengeneza mapovu chini. Bomba linaonekana kuwa la zamani au la kutu.

Rundo la udongo mweusi na matope, labda baada ya uchimbaji au mvua. Kuna nyaya au mabomba mawili yaliyopita katikati ya udongo huo. Chini kulia, kuna mimea michache.

Barabara ya udongo iliyoharibika .Yenye matope na maji machafu, yaliyo tuwama. Kuna pikipiki imepaki kando ya barabara, na nyuma yake ,Kuna watu wakitembea. Kushoto Kuna jengo lenye ukuta wa mabati.

Mfereji mrefu na mwembamba uliochimbwa ardhini uliojaa maji machafu au matope. Pande za mifereji zinaonekana kuwa na udongo wenye matope.

Takataka nyingi zilizotupwa kiholela katika eneo la wazi karibu na ukuta wa matofali. Kuna rundo kubwa la taka za aina mbalimbali ikiwemo plastiki, nguo na mabaki ya chakula.

Mabomba matatu ya chuma yanayotoa maji. Bomba lililo mbele linaonekana wazi na maji yakimwagika kutoka humo kwa kasi. Mabomba mengine mawili yamefifia kwa nyuma. Mabomba hayo yameunganishwa kwenye ukuta wa zege. Maji yanaonekana safi na yanateleza.

Lori kubwa na nzito la kuchimba kisima limesimama kwenye eneo la udongo mweupe. Lori lenyewe lina kibanda cha rangi ya samawati kilicho na nembo ya keyway.co.uk. Nyuma ya kibanda kuna mashine kubwa ya kuchimba visima na mkono mrefu wa manjano angavu wenye matundu ya chuma.